Hapa panaonekana kuwa katika duka la kuuzia nguo za wanaume ,kama vile shati na suruali. Zimepangwa katika rafu na kwa rangi tofauti, kama vile nyeupe na manjano.

Hili ni duka la, kuuza, mavazi, kama vile, suruali, zilizopangwa, pamoja na, shati, na pia, kuna viatu vinavyouzwa.

Rafu ya viatu iliyoundwa kwa mbao, na kupakwa rangi nyeupe. Imepangwa viatu vya aina mbalimbali vya mwanaume, na vyenye rangi tofauti, kama vile nyeusi, nyeupe, na zingine zenye rangi ya kijani kibichi.

Magari haya, yaliyomo ndani mwa jumba lililowekwa vioo, kwenye kuta, yaani kurahisisha aliye nje, kuutazama ndani. Ni magari ya aina tofauti na rangi tofauti, kama vile nyekundu, nyeupe na pia rangi ya.

Hili ni gari la kibinafsi lenye rangi ya kijivu limepakiwa nje ya jumba lililopakwa rangi nyeupe na linaonekana kuwa ni maduka, gari hili lina uwezo wa kubeba abiria wanne.

Magari yamo kwenye uwanja ulio na watu wanaotembea. Magari haya ni ya rangi tofauti kama vile: rangi ya kijivu na rangi nyeusi, pamoja na mengine ya rangi nyeupe. Ni magari ya kibinafsi ambayo sana sana huweza kubeba abiria wanne au watano.

Gari la mwonekano wa rangi nyekunde kwa nje na rangi nyeusi kwa ndani limesimamishwa na kufunguliwa milango. Kando yake, kuna gari nyingine ya rangi ya kijivu.

Watu waliosimama kwenye uwanja huku wengine wakiketi kwenye nyasi na wengine wakijisetiri kwenye magari yaliyo ya rangi nyeusi. Kando yao kuna nyumba iliyo na paa nyekundu na mistari ya rangi ya kijani kibichi.

Hili ni gari liitwalo daladala au matatu. Hutumika kubeba abiria kumi na sita na ni la rangi nyeupe.

Gari hili ndogo lenye rangi ya kijivu na vioo vyenye rangi nyeusi ,limesimamishwa chini au ndani ya jumba, kando yake pia kuna magari mengine madogo. Gari hili lina uwezo wa kubeba abiria wasiozidi wanne.

Daladala hili, la rangi ya kijivu, nyaya nyeusi, limesimama, barabarani, kando yake, kuna gari lengine, lililo, po, na miti, iliyo mirefu.

Yadi la gari au shamba la magari ni mahali pa kuuzia magari tofauti tofauti. Unaweza kupata magari ya rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu, njano au rangi yeyote unayotaka.

Msichana aliyepakwa rangi nyekundu kwenye kucha zake, anampokeza mwanaume funguo yenye rangi nyeusi ya gari lililopakiwa kando yao na ni la rangi nyekundu.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa nje ya jumba. Yanaonekana yakiwa magari tano, gari tano yana rangi tofauti. Kuna gari nyeupe na nyingine tatu nyeusi.

Duka la nafaka ni sehemu ya kuuzia bidhaa mbalimbali ambazo hutumika kuandaa vyakula mbalimbali. Bidhaa hizi zimeekwa kwenye mikebe na magunia. Mikebe hii ni yenye rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe, samawati na rangi ya jano.

Michoro hii ni ya aina mbalimbali kama vile: wanyama, na pia viungo vya asili ya kiafrika. Kuna aina ya wanyama kama vile: twiga ,simba, chui na wanyama wengine wa porini.

Maua yenye rangi nyeupe, nyekundu, rangi za waridi pamoja na kijani kibichi yamepangwa kwenye meza. Pia kuna viti vya kukalia pamoja na watu wanaotembea.

Vikapu vya asiri ya kiafrika vinavyoshonwa kwa kutumia makonge na hutumika kwa kubebea mizigo na akina dada au akina mama.

Hapa ni sokoni; pahali pa kuuzia matunda kama vile ndizi, chungwa, embe, nanasi na tikitimaji. Kuna pia vitu vya kutumia kupikia vyakula.

Hapa panaonekana kuwa sokoni, kuna, vyakula mbalimbali na matunda, ambayo yana, uzwa, kama vile ndizi, vitunguu, nyanya, karoti, na viazi.

Jumba hili ni la gorofa; limepakwa rangi nyeupe kwa upande wa nje. Kuna pia pahala pa kuegesha gari nje ya nyumba na pia kuna baiskeli iliyoegeshwa nje. Kumepandwa maua yaliyozingira.

Vyumba hivi viwili, vyenye rangi nyeupe na ya kijivu ni vya ghorofa na vya muundo wa kisasa, vina madirisha ya glasi na milango iliyopakwa rangi nyeusi. Kuna mimea pia, na nyasi iliyopandwa nje.

Bango hili lenye rangi ya samawati na nyeupe limewekwa kwenye ukuta wa jumba ambalo ni la kukondishwa lina nambari ya simu ambayo unaweza kupiga ili kupata maelezo zaidi.

Haya ni majumba ya kukodeshwa na hupaswa kulipwa kwa kila mwezi. Majumba haya ya ghorofa, moja limepakwa rangi ya njano na nyingine pia ina rangi nyeupe.

Hili ni jumba, la ghorofa, ambalo ni la kukodisha, nje yake kuna gari jeupe, na mawe ambayo yamepangwa.

Haya ni mazingira safi ambayo yanaonekana na miti ambazo zimepandwa na maua. Kwa umbali pia kuna jumba jeupe linaloonekana. Kuna anga kavu .

Hapa ni kwenye duka kubwa la kuuzia vitu vya kutumia manyumbani, na kuna watu waliopanga foleni ili kulipia vitu ambavyo wamevinunua.

Hili ni jumba la kuuzia vifaa mbalimbali, kama vile, ndoo, zilizowekwa, zenye rangi, ya kijani, na viti, vya kukalia, kwa watoto, na pia kwa watu wakubwa.

Keki hizi ni za rangi tofauti kama vile nyekundu, samawati, nyeupe na nyingine nyeusi. Keki hutumika katika sherehe za harusi au hata sherehe za kuzaliwa zimewekwa pamoja na vyakula vingine vinavyotengenezwa kwa ngano.

Hapa panaonekana kua kwenye duka la kuuza vyakula mbalimbali. Rafu hii imepangwa maziwa yaliyopakiwa kwenye mifuko ya rangi tofauti na pia yenye kampuni tofauti.